Kitabu cha somo la sayansi ya kompyuta kimewekwa juu ya kitu kinachoonekana kwa meza au sehemu ya kuhifadhi vitu. Kimeandikwa Longhorn Computer Science Learner's Book Grade 7.Jalada lake lina rangi ya samawati na picha ya mkono uliovaa glavu ukishika kifaa cha kompyuta.